Katika mandhari ya shule ya upili yaliyo nadhifu, kuna chati iliyotiwa ukutani, kwa ajili ya kuonyesha watu haswa wageni katika shule hiyo sehemu palipo ofisi. Hii ni kwa ajili ya kuokoa mda na kuzuia kupotea.

Kwenye sehemu ya uwanja kuna malango ya chuma yaliyopakwa rangi nyeupe na nyekundu. Mashimo yamechimbwa ili kuyawekelea malango hayo. Uwanja huu umezingirwa kwa nyaya. Nyasi hazijamea vizuri katika sehemu hii ya uwanja.

Kwenye kitabu cha wanafunzi kuna picha za lori, gari moshi na baiskeli. Kila picha imeambatana na maelezo mafupi kuhusu chombo hicho cha usafiri. Lori limeelezewa kama chombo cha kusafirisha mchanga. Gari moshi linaonyesha likisafiri kwenye reli.

Kuna wanariadha wawili wa kiume uwanchani wote wamevalia jezi zilizoandikwa jina la kambuni moja ,jezi hizo ni za rangi tafauti mchezaji moja amefunika macho yake wote wanaonekana kushikilia uzi iliyofungwa.

Uwanjani kuna mchezaji wa mchezo wa mpira. Mchezaji huyu amevalia jezi na kiatu chenye viduta viduta. Huyu ni mlemavu wa miguu. Anatumia mikongojo ili kumsaidia kucheza na ata kutembea. Mchezaji huyu anaufuata na kuuangalia mpira kwa makini.

Kwenye kabati kuna vitabu na majeledi yaliyowekwa kwa vijikabati. Kabati hili ni la rangi nyeupe na kila kijikabati kimeandikiwa nambari yake. Kuna kiti cha mwanafunzi kando na sakafu inaonekana kuwa safi mno.

Wanariadha wanne wana uchovu ila wanaonekana wenye furaha kwa ushindi wao. Hawa ni wanafunzi wanaojishirikisha katika michezo. Wanaonekana wenye ushirikiano jinsi walivyo shikana kwa pamoja. Isitoshe, wamevalia sare za mchezo huo wa riadha.

Kwenye kona ya darasa, kuna makabati ambamo wanafunzi huweka vitu vyao kama vile chupa ya maji ipo katika kabati moja. Kuna cheti ya samawati iliyo na maandishi juu ya kabati. Kumebandikwa cheti ingine ukutani iliyo na maandishi pamoja na michoro.

Uwanjani kuna mwanamke mwenye ulemavu wa miguu. Mwanamke huyu ni mwanariadha wa nchi ya Kenya. Anatumia baiskeli yenye magurudumu matatu. Baiskeli hii imejengwa vizuri ili kumruhusu kuiendesha bila ugumu wowote.

Kwenye darasa, kuna meza na viti vilivyopangwa vizuri. Sakafu ya darasa ni safi mno. Kuna mlango mwingine kwenye upande mwingine wa darasa. Viti vilivyo darasani ni vya plastiki na vya rangi nyeupe.

Madawati pamoja na viti vya wanafunzi vimo ndani ya chumba ambacho ni darasa. Sakafu ya darasa hili ni safi sana ijapokuwa viti na madawati havijapangwa vizuri. Kwenye dirisha kuna pazia zinazotumika kuzuia mwangaza mwingi.

Ubao mkubwa mweupe ulioko mbele ya darasa una maandishi ya kalamu ya rangi ya samawati. Kuna mistari iliyopigwa kwenye ubao. Sakafu ya darasa ni safi na kuna mahali pa kutupa taka katika kona moja ya darasa hilo.

Kuna ubao mweupe kwenye ukuta. Ubao huu umeandikwa kwa kutumia kalamu mbalimbali kama vile nyekundu, nyeusi na samawati. Kuna rula inayotumika kupiga mistari ubaoni. Tarehe imeandikwa katika upande wa juu ubaoni.

Kwenye cheti kuna mwanariadha aliyevalia jezi nyekundu iliyoandikwa jina la nchi. Mchezaji huyu ana ulemavu kwenye mkono wake wa kulia. Anaonekana akiwa makini uwanjani palipochorwa mistari ya rangi nyeupe.

Kuna karatasi juu meza. Ina mchoro wa mswaki mdogo na kisima cha maji. Imeandikwa gredi ya pili shughuli ya mazingira. Hii ni sehemu ya mtaala wa CBC. Inalenga kuwafundisha watoto kwa njia nzuri na vitendo.

Madarasa yaliyojengwa vizuri na kupangwa sawa sawa yanaonekana yakiwa safi ipasavyo. Madirisha ya darasa hili yapo kwenye upande wa juu kidogo karibu na paa. Hii ni kwa ajili ya kuwawezesha wanafunzi kuwa makini darasani bila ya kutazama kinachoendelea nje. Kuna taa katika veranda inayowasaidia kuona usiku.

Posta imegwamishwa kwa ukuta, watu wanaelimishwa kuhusu mahali ambapo uchafu hutoka, aina za uchafu mbalimbali, jinsi ya kuzuia uchafu na hata umuhimu wa kuzuia uchafu huo. Hii ni kwa ajili ya kuelimisha wakazi na kuyaacha mazingira yakiwa safi.

Kwenye ukurasa mmoja wa kitabu, kuna picha za watu wanaofanya usafi. Kwa mfano, kuna anayechana nywele zake. Chini ya picha hizo kuna maswali na majibu. Isitoshe, ukurasa mwingine wa kitabu una michoro vilevile. Michoro hii ni kama vile sabuni na kichana.

Kwenye ukuta kuna cheti iliyorembeshwa kwa rangi na michoro mbalimbali kando yake. Kuna silabi zilizoandikwa kwa hati nadhifu mno. Chini yake pame andikwa maneno ya kuwarai wanafunzi kuwa na furaha.

Kwenye dawati kuna vitabu vingi vya somo la kompyuta vilivyopangwa pale. Kando yake kuna majeledi pia. Kuna nyaya zilizo kwenye kiti cheupe kando ya dawati. Vitabu hivi vimetunzwa vizuri kwa kuwa vyote vipo katika hali nzuri.

Kuna madarasa mengi yaliyojengwa kwa ustaarabu. Madarasa hayo yapo kwenye ghorofa iliyo safi mno, Kuna sehemu iliyotengenezwa kupanda ili mtu anapotaka kufika kwenye madarasa ya juu. Kando ya madarasa ,Kuna Maua yaliyochongwa na kutunzwa vizuri. Mazingira yote ni safi.

Mtu aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu amebeba vitabu kwenye mapaja yake. Huyo anaonekana kuwa mwanafunzi anayeelekea darasani. Kiti hiki cha magurudumu kinamsaidia kusonga anapozungusha magurudumu yale. Huyu ni mlemavu wa miguu.